Tukio la kisheria linaloweza kuwa kikao muhimu cha usikilizaji wa kesi mahakamani. Kuna watu wamevaa mavazi rasmi ya mawakili. Watu hawa wamesimama wakiwasiliana au kujiandaa kwa ajili ya kuwakilisha kesi. Mbele yao kuna meza iliyojaa nyaraka na vifaa kama karatasi na vipaza sauti.

Mchezo wa mpira wa miguu ambapo watazamaji wengi wameketi kwenye jukwaa. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya rangi kijani kibichi na manjano anajaribu kudhibiti mpira pembeni wa mstari wa uwanja. Mchezaji wa timu la upinzani akiwa amevaa jezi la nyeusi anamkaribia kwa kasi labda kujaribu kumzuia mchezaji wa kwanza. Hii ni hali ya kawaida katika mashindano ya mpira wa miguu kati ya timu mbili.

Afisa au mhudumu wa usajili ambaye amevaa glovu za kinga anachukua alama za vidole za mwanaume mmoja aliyesimama kwa kutumia kifaa maalum iliyowekwa juu ya meza. Usajili huu unawezakuwa unafanywa katika kituo cha huduma kwa umma. Hali hii inaangazia umuhimu wa usajili rasmi wa watu kwa kutumia teknolojia.

Kioo la uzinduzi wa kituo cha Huduma Centre au maonyesho ya mfumo wa serikali kutoa huduma mbalimbali kupitia mtandao. Kuna mtu mmoja aliyesimama upande wa kushoto anatoa maelezo fulani kuhusu huduma Kenya kwa kikundi cha watu na wanahabari. Mkutano huu unalenga kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa raia kwa haraka na ufanisi.

Tukio muhimu la kihistoria na kuapishwa kwa mawakili mapya yaani admission of advocates kwa lugha ya kimombo katika mahakama. Hii ni hatua rasmi ya kutambua mwanasheria kama wakili aliye kamilisha mafunzo na kuruhusiwa kuwakilisha watu au wastakiwa mbele ya mahakama.

Jengo la serikali lililoandikwa Immigration service control office kuonyesha kuwa hii ni ofisi ya serikali inayohusika na maswala ya uhamiaji kama vile utoaji wa idhini ya kazi kwa wageni, Visa, pasipoti au hata vibali vya ukaazi. Kuna foleni ya watu nje ya ofisi huenda wanasubiri kuhudumiwa. Baadhi yao wamebeba mafaili na mabahasha.

Kampeni ya kisiasa iliyohimiza amani kabla ya uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Kampeni hii iliendeshwa na mheshimiwa Rachel Shebesh aliyekua kiongozi wa kisiasa nchini Kenya mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Kauli ya Mama Nai , jenga Nai inaashiria wito kwa wanawake wa Nairobi kuchukua jukumu la kujenga jamii yao kwa msingi wa amani.

Mchezaji anayeitwa Kipchirchir anaruka au kukimbia katika uwanja wa riadha, kama amevaa shati nyekundu na kaptura nyeusi. Kuna watu wameketi kwenye ukumbi wa michezo wakimshuhudia mchezaji akiendelea na mbio. Mchezo huu unafanywa kwenye uwanja wa kisasa uliojaa viti vya rangi kijani kibichi, nyekundu na nyeupe.

Wachezaji wawili wanashindania mpira ,mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe, inawezekana anawakilisha timu ya AFC Leopards na mchezaji wa pili amevaa jezi ya kijani kibichi na manjano inawezekana anawakilisha timu ya Kariobangi Sharks au Kakamega Homeboyz, huu ni mchezo wa kandanda katika uwanja kubwa wa mchezo nchini Kenya .

Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anasalimia kiongozi mwenzake kwa furaha ambaye anaweza kuwa gavana au waziri wa eneo fulani. Wanaume waliovaa suti wamewazingira na afisaa wa jeshi aliyevaa sare za kijeshi. Wote wamevaa tabasamu. Hali hii ya mazungumzo mazuri inaonyesha mshikamano kati ya viongozi wa kitaifa.

Chumba cha picha imejaa vifaa vya kiteknolojia kama kompyuta na kamera. Wafanyikazi wa huduma Kenya wanachukua picha ya mwanamke. Inawezekana picha hii inatumika kutengeneza kitambulisho au pasipoti.

Jaji mkuu wa mahakama Kenya anazungumza au kutoa taarifa rasmi mbele ya wanahabari. Kuna maafisa wakuu wa idara ya mahakama huenda ni majaji , makamishina wahuduma za mahakama au washauri wa sheria wamesimama kando yake kuonyesha ushirikiano na uongozi wa mahakama.

Wanachama wa kisiasa wa chama cha Wiper wakiwa wameketi kwenye kampeni. Katika mkutano, wanaonekana kujadili mambo ya maana ya kisiasa kama mikakati ya kampeni au maswala mengine yanayohusiana na uchaguzi. Baadhi yao wanaonekana wakiwa na umoja huku wengine wakihimiza wafuasi wao kwenye kampeni.

Wachezaji wa soka wakitoka uwanjani baada ya kipindi cha kwanza cha mechi. Wachezaji hao wamevaa mavazi rasmi ya michezo yenye rangi ya chungwa. Watu wamejaa kwenye uwanja huu, inawezekana wanasubiria kipindi cha pili au cha mwisho cha mechi hii.

Wanaume waliovaa jezi nyeupe zenye maandishi mekundu KDF wamesimama pamoja kwenye uwanja wa michezo. Inaweza kua watu hawa ni wa timu ya mpira wa miguu zinazopeperusha bendera ya vikosi vya jeshi kwenye mashindano ya kitaifaka kama FKF Premier League . Hali hii inasisitiza umuhimu wa michezo katika taasisi za kijeshi.

Watu wamevaa mavazi ya rangi nyekundu na kofia zilizoandikwa team Nairobi. Inawezekana kuwa mkutano wa kampeni au hafla ya kisiasa inayohusiana na wanasiasa kutoka eneo la Nairobi, Kenya. Shati hizo nyekundu yana majina kama Sonko na Waweru.

Watu watatu wakiwa katika tukio la mchezo au soka . Wamepaka rangi ya bendera ya Kenya kuwakilsha timu ya kitaifa Kenya. Inawezekana ni mashabiki wa mchezo kutoka kwa timu za Kenya.

Huku wanashiriki katika mashindano ya kukimbia kwa kasi inayojulikana kama mbio fupi za wanaume. Kuna mtu mmoja amevaa jezi ya Kenya kuwakilisha nchi yake. Mashindano haya yanafanyika katika uwanja wa mchezo uliojaa watazamaji. Kuna mabango yenye maandishi kama continental gold , kuashiria kuwa ni mashindano rasmi ya kimataifa.

Risiti ya malipo au huduma za kutafuta pasipoti kupitia E-citizen . Risiti hii inaonyesha taarifa za mteja, tarehe ya malipo, tarehe kumi na mbili Agosti mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili, namba ya risiti na maelezo ya huduma iliyolipwa.

Kundi la watu wameketi kwenye sehemu ya kusubiri katika ofisi za Huduma Kenya. Wamekaa kwa viti vya kisasa na baadhi yao wanasubiri kupata kuhudumiwa na wafanyikazi.

Mazingira ni ya mchezo wa mpira wa mkono wa wanawake. Kuna mechi inayoendelea ya wanawake. Timu moja imevaa jezi ya nyeupe na nyingine jezi ya samawati. Watu wamekusanyika katika uwanja wakitazama mechi hii ya wanawake.

Sehemu ya huduma ya wananchi ka NSSF na SHA ambapo watu wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Wafanyikazi wa Huduma Kenya wamekaa kwa meza yenye kompyuta za kisasa wakisubiri kuhudumia wakenya. Hii inadhihirisha juhudi za serikali kurahisisha huduma zao kwa jamii.

Mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia FC, wanasherekea kwa furaha kwenye uwanja wa mechi. Mashabiki hawa wamevaa tabasamu na furaha, kuonyesha kuwa wana ushirikiano mkubwa na timu yao ya soka Gor Mahia.

Mkutano ni wa chama cha ODM, uliyoongozwa na Raila Amolo Odinga. Katika mkutano huu, kiongozi anazungumza na umma na kuhamasisha mmoja wa wanachama hii kuwasalimia watu, ili kuonyesha ushirikiano na chama hii ya ODM.

Uwanja mkubwa uliojaa hema. Kuna wafanyakazi wa huduma wamevaa mavazi rasmi ya kazi na barakoa. Watu wengi wameketi na wengine kusimama wakiwa wamevaa barakoa ili kujikinga na maradhi ya COVID-19 . Inawezekana hii ni njia ya serikali kuhakikisha huduma fulani inafikia watu katika mji fulani.

Mechi ya mpira, wachezaji wawili wanacheza katika mechi hii. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi, yenye maandishi ya neno Kenya, kuonyesha timu yake ni ya Kenya. Mchezaji wa pili amevaa jezi yenye rangi ya kijani kibichi.

Rais wa Kenya William Ruto pamoja na mkuu wa mahakama Martha Koome, anawasalimia majaji wakuu wa mahakama ya Kenya. Majaji hawa wamevaa mavazi rasmi ya mahakamani. Inawezekana kuwa anawapongeza kwa kazi nzuri.

Jaji mkuu wa mahakama Martha Koome anatoa hotuba mbele ya watu. Mazingira yanaweza kuwa ya huduma rasmi katika hafla za mahakama au mkutano wa kihistoria unaohusisha mfumo wa mahakama nchini Kenya.

Vitambulisho vimepangwa kwa idadi kubwa na utaratibu juu ya meza. Inawezekana hii ni ofisi ya Huduma Kenya, inayotengeneza na kusambaza vitambulisho kwa niaba ya serikali ya Kenya. Juhudi hii huhakikisha usalama wa taarifa za vitambulisho.

Kituo cha serikali ya Kenya kinachojulikana kama Huduma Kenya ambalo lengo lake ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Kuna maafisa wamevaa sare rasmi za Huduma Kenya iliyo shati nyeupe, yenye mikunjo ya rangi nyekundu na nembo huduma. Inawezekana viongozi ama maafisa wa serikali wanatembea katika kituo hiki kufanya ukaguzi kuhusu jinsi wananchi wanahudumiwa katika kituo hiki.

Banda linalotumika wakati wa kampeni za mwaka wa elfu mbili na saba na wanachama wa PNU, iliyoongozwa na rais mstaafu Mwai Kibaki. Watu wengi wamebeba karatasi iliyoandikwa jina PNU kazi iendelee, kuonesha kuwa hao ni washabiki wa chama hiyo.

Takataka zimetupwa kwenye mitaro za kubeba maji ya mvua barabarani, taswira mbaya ya watu kutupa uchafu ovyoovyo barabarani. Takataka hizi huziba mitaro za barabara na kuzuia uelekezi wa maji ya mvua na mwishowe kusababisha mafuriko wakati wa mvua mkubwa.

Kikundi cha watu kimekusanyika sehemu wazi ili kupata mafunzo. Kuna vifaa mbali mbali vya mafunzo vinavyotumika kama simu, karatasi na kalamu. Hali hii inaashiria kuwa mafunzo ya watu hawa wakubwa labda ni kuhusu maendeleo ya kijamii au mafuzo ya kikazi.